Mlango wa mbao wenye rangi ya chungwa ukiwa na mabango mawili, bango la juu lina maandishi Grade One C, na la chini lililojaa zaidi lina maandishi TR Agnes Welcome. Linaonekana kama tangazo la darasa la mwalimu Agnes.

Jengo la shule lenye kuta za rangi ya buluu na njano likiwa na madarasa kadhaa yaliopangwa kwa mstari mmoja. Mbele ya jengo kuna eneo la nyasi lenye miti michache. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha hali ya hewa ya juu.

Muogeleaji mwanamke anaonekana mchovu kidogo akiwa ameshikilia ukingo wa bawawa la kuogelea baada ya kumaliza au wakati wa mashindano. Amevaa kofia ya kuogelea nyeupe na vazi la kuogelea ya rangi mbalimbali.

Hii ni karatasi ya mtihani na maswali yanauliza kuhusu biblia na hadithi za agano la kale hasa za Samweli na uumbaji. Kuna majibu yaliyoandikwa kama vile "Old Testament" na "New Testament" na "Three" kwa Samweli.

Bango linaeleza vyanzo vya maji kama vile bahari, maziwa na mito. Pia linaonyesha matumizi ya maji na matatizo yanayohusiana na matumizi mabaya ya maji. Chini kabisa kuna njia ya kuhifadhi maji ikiwa ni pamoja na michoro inayoonyesha watu wakitumia maji kwa usahihi.

Kundi la wanawake saba walio na fulana na nyekundu zenye maandishi Kenya wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu maalum kwa michezo. Wameshikana mikono wakiwa wamepanga mduara mdogo wakitabasamu kwa furaha.

Bango lenye sheria au maadili ya shule lililotundikwa ukutani. Bango hilo lina sentensi nyingi kila moja ikiwa kwenye kamba tofauti ya rangi. Bango hili linawakumbusha wanafunzi, walimu na wafanyikazi wengine jinsi ya kuishi pamoja.

Kitabu kinaashiria umri wa shule ya msingi. Kinaonekana kutumika sana, kwani kingo zake zimechanika kidogo. Kwa chini, kuna miguu ya mtu yanayoonekana imevalia viatu vyeusi.

Huku ni ndani ya chumba kikubwa, kuna meza na viti vyeupe vingi vilivyopangwa kwa safu. Sakafu imefunikwa kwa tiles za rangi mbili tofauti, upande wa kushoto kuna sanduku jekundu la kuzima moto lililobandikwa kwenye ukuta. Chumba hiki kinaonekana kutumika kwa mikutano au mkusanyiko.

Basi la shule la manjano lililokuwa limeegeshwa nyuma ya geti ya blue . Kwenye geti kuna maandishi yanayosomeka, The Nyali School. Basi hilo lina nembo ya Isuzu na nambari tano.

Jengo la shule lina ghorofa mbili likiwa limepakwa rangi ya manjano na milango ya kahawia. Jina la shule ni Bedzima Primary School na ecde unit limeandikwa kwa wazi kwenye jengo. Kuna mabango yanayoonyesha kuwa jengo hilo lilijengwa kwa ufadhili wa 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑦𝑎 kaunti ya Kwale.

Kuna wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wa miguu wakicheza kwa kutumia magogo kwenye uwanja wa udongo wenye rangi ya kahawia. Mchezaji wa kulia amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe, akionekana kudhibiti mpira kwa mguu wake wa mmoja. Mchezaji wa kushoto amevaa jezi la kijani na kaptura nyeupe. Naye pia anatumia mgogo.

Ishara ya mwelekeo iliyobandikwa kwenye gunzo. Ishara hiyo ina rangi ya kijani na ina maandishi meupe juu na chini. Juu kuna neno high school na chini kuna neno office . Mshale wa kijani imeelekeza upande wa kushoto ikionyesha mwelekezo wa shule ya upili au ofisi.

Wanariadha watatu wawili wakiume na mmoja wa kike wakijizoeza au wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke aliyembele amevaa vazi yenye rangi ya bendera na neno Kenya limeandikwa juu. Wanaume wawili nyuma yake wamevaa tisheti za kukimbia. Wanariadha wote wanaonekana kuwa makini na wamejengwa vizuri kimwili na ajili ya mchezo.